Mfumo wa "ATM" wa kisasa, wenye kutoa huduma za kifedha mlangoni wa kampuni ya "Ecobank", uliokuwa wazi kwenye maegesho ya magari mawili.

Tangazo linaloonesha huduma ya kifedha kutoka benki ya absa, Lenye muonekano wa rangi nyekundu Na mwanadada mashuhuri likiwa Kwa maandishi meupe makubwa kwa madogo.

Mfumo wa kidigitali unaotoa huduma za kifedha kutoka benki ya "KCB" wenye rangi ya kijani kibichi na bluu, unaoonyesha miamala kadhaa ya fedha.

Mteja akinunua kinywaji kilichowekwa kwenye bilauli na kufurahia. huku mchuuzi akiwa upande wa vinywaji, vilivyopangwa kwenye makabati ya ngazingazi zilizotengenezwa kwa mbao za rangi ya kahawia.

Baa ikiwa imesheheni vinywaji mbalimbali vikihifadhiwa kwenye chupa, vingine kwenye jokofu huku wateja wakinywa kwa kutumia bilauli kwa furaha nyingi.

Gari mpya iliyokuwa na milango minne, miwili iko wazi ndani kukiwa na viti vya rangi nyeusi, juu ikifunikwa kwa mabati na kuzungushiwa.

Jokovu likihifadhi baadhi ya maziwa halisi ya ng'ombe ndani ya duka hilo la mchuuzi wa kike mwenye kulitumia, likizungukwa na kupambwa kwa vigae.

Jokofu la kisasa linalouza bidhaa na maziwa halisi ya ng'ombe, lenye mfumo wa tarakimu za "ATM" likitumiwa na mteja kufanya manunuzi eneo hilo.

Jokofu la kuhifadhi maziwa halisi ya ng'ombe, limewekwa nje ya duka lililokuwa na mageti makubwa ya rangi ya kijivu.

Jokofu linalo hifadhi maziwa halisi ya ng'ombe, liko kwenye mfumo wa kielektroniki wenye tarakimu na alafa za "ATM" likifanya kazi ya kutoa huduma hiyo kwa mteja, alietembelea dukani hapo.

Mteja akiingia kwenye duka linalouza bidhaa ya maziwa halisi ya ng'ombe iliyokuwa wazi, lenye maandishi ya rangi nyeusi.

Jokofu linalouza bidhaa ya maziwa halisi ya ng'ombe, lenye mfumo wa kisasa wa tarakimu za "ATM", lipo dukani kutoa huduma hiyo, chini kukiwa na marumaru za rangi mbalimbali na kuta.

Duka la bidhaa ya maziwa halisi ya ng'ombe likiwa limefunguliwa kwa mageti mawili yenye rangi mbalimbali za kuonyesha bidhaa hizo.

Mchuuzi akiwa ndani ya duka lenye bidhaa mbalimbali, ikiwemo maziwa halisi ya ng'ombe, na kuyaweka kwenye majagi makubwa, yenye kupitisha mwanga.

Duka lililosheheni bidhaa ya maziwa halisi ya ng'ombe, pamoja na ndoo zenye maandazi. Mteja akichukuwa dumu ama galoni lenye bidhaa hiyo.

Bidhaa za maziwa halisi ya ng’ombe yaliyo wekwa kwenye kabati lenye mfumo wa kisasa zenye tarakimu na harafa za ATM, Fundi makenikia akiwa kazini.

Jokofu linalo hifadhi bidhaa ya maziwa halisi ya ng'ombe la kisasa, lenye mfumo wa kielektroniki wa tarakimu za "ATM" liko dukani kutoa huduma hio kwa wateja.

Bidhaa ya maziwa halisi ya ng'ombe ,yaliyohifadhiwa kwenye kabati la kisasa lenye mfumo wa tarakimu na arafa kama za "a t m" zikitumika na mchuuzi.

Duka kubwa linalouza bidhaa ya maziwa halisi ya ng’ombe, likiwa wazi kwa mageti ya rangi nyeupe na maandishi ya bluu, yakitamalaki kwa wateja mbalimbali ndani yake.

Jokofu likiwa limehifadhi bidhaa ya maziwa halisi ya ng'ombe, yenye tarakimu za "atm", likiwa dukani hapo.

Samani zinazouzwa kwenye duka kubwa ikiwemo; makochi, viti na mito zenye rangi mbalimbali.

Wateja wakiwa nje ya duka la samani, lenye kuuza makochi, mmoja akiwa amekaa kwenye bidhaa hiyo, yenye rangi ya dhahabu na kahawia.

Mafundi wawili wakiranda mbao juu ya meza ikiwa kwenye karakana yao. Ndani kukiwa na samani ya makabati mawili yaliyokuwa tayari kuuzwa.

Samani ya makochi yenye rangi nyeusi, ikiwa na meza kubwa iliyotengenezwa kwa mbao pamoja na kabati lenye rangi nyekundu na kahawia, zikiwa jirani na nyumba za mabati.

Duka la samani linalouza sofa la kijivu na mito yake lipo kando ya barabara yenye kuzungukwa na magari, majengo mandhari ya miti mirefu ya ukijani kibichi.

Mafundi seremala wakiume na wakike wakiwa wanaranda mbao ndani ya katakana lillilozungushiwa mabati, wakiwemo wanafunzi wawili wa kike wakitizama kazi hiyo.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye muonekano wa duara, iliyokua na viti vya kukalia watu wanne, iko nje kwajili ya mauzo.

Duka linalouza samani pamoja na makochi yenye rangi mbalimbali, ikiwemo meza fupi na za kulia chakula pamoja na makabati mafupi yenye rangi ya maziwa.

Duka la samani mbalimbali, ikiwemo makabati yaliyotengenezwa kwa mbao yenye rangi nyeupe na kahawia yakiuzwa kwa njia wazi. Ikiwa nyuma limejengewa na tofali la saruji kali likisubiriwa na wateja.

Duka la samani linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo sofa zenye rangi kadha wa kadha, meza zilizotengenezwa kwa mbao ya rangi ya kahawia na kaki, wateja wakiwa kwenye manunuzi eneo hilo.

Duka la samani mbalimbali, aina ya makochi yenye rangi kadhaa, zilizokiwemo na makabati yaliyojengwa kwa mbao za rangi ya kahawia na kioo.

Duka kubwa linalouza samani ikiwemo masofa yenye rangi mbalimbali meza zilizo tengenezwa kwa mbao ikitamalaki kwa maandishi makubwa yenye rangi nyeupe. Mabango yakiashiria jinsi ya kuingia kwa wateja.

Duka kubwa la wazi lenye kuuza samani aina ya makochi yenye rangi mbali mbali ikiwemo ya kijivu na manjano.

Samani za majumbani zikiwa zinauzwa aina ya sofa zenye rangi nyeupe, na nyuma kukiwa na meza kubwa yenye viti vya kukalia watu wanne.

Wateja wakipata chakula kwenye mgahawa wakiwa wamekaa kwenye thamani ya viti vya rangi nyeupe na kijivu na wengine wakiwa kwenye sofa ya rangi ya machungwa.

Mgahawa wa kisasa ama hoteli lililotamalaki viti mbalimbali, venye rangi nyeusi na mito yenye rangi kali nyeupe.

Wateja mbalimbali, wakinunua bidhaa kadhaa kwenye soko kubwa la wazi liilofunikwa na turubai la bluu na kuezekwa na machuma manene.

Wateja mbalimbali wakifanya manunuzi ya chakula katika soko la wazi, likiwemo na wachuuzi wengi wakifunikwa kwa miamvuli.

Soko la wazi linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo nyanya na vitunguu, wachuuzi wakiwepo kwa maandalizi ya wateja kuja kufanya manunuzi eneo hilo.

Nyanya zilizowekwa gengeni kwa ajili ya biashara pamoja na bidhaa zingine zipo kwenye bei tofauti, zilizoandikwa kwa rangi nyekundu mchuuzi, akisubiri wateja kununua.

Soko kubwa na la wazi likiwa na bidhaa mbalimbali iliwemo matunda pamoja na mikate, wateja wakiume kwa wakike wakifika eneo hilo kufanya manunuzi.

Duka la wazi linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo sendozi pamoja na magauni, kwa wamama na mabinti. Wateja wakitembelea mahali hapo lililojawa na mwanga mkali mweupe.

Mteja akipata huduma kutoka kwa wachuuzi walioko kwenye soko la wazi, lenye vyombo vya majumbani na bidhaa mbalimbali.

Wateja mbalimbali wakimiminika kwenye maduka ya wazi kununua bidhaa mbalimbali ikiwemo, magauni kwa wanawake, wasichana na sketi.

Soko kubwa lenye taa kali, liko na wateja mbalimbali lenye bidhaa kadha wa kadha kwa ajili ya matumizi ya majumbani.

Mfanyakazi wa benki ya "PLATINUM CREDIT" akiwa ofisini kwake huku akitabasamu na kuvalia sare za kazini.

Mwonekano wa jengo linalotoa huduma za kifedha kwa jamii, lenye maandishi makubwa ,ya rangi nyeupe kwa bluu, linalotamalaki Kwa picha mbalimbali.

Duka la huduma ya kifedha ya makampuni ya simu na ya kibenki iliyokuwa wazi pembeni mwa njia ya waendao kwa miguu.

Mfumo wa kisasa wa kutoa pesa wa kampuni ya M-pesa, wenye tarakimu nane ndani yake na sehemu ya kuingizia kadi kwa ajili ya utambulisho wa mteja.

Duka kubwa na la kisasa Lenye vyumba mbalimbali vya bidhaa nyingi za kibinadamu na Majumbani, zikitamalakiwa kwa wingi na wateja hawa.

Duka kubwa la kisasa lililosheheni bidhaa mbalimbali ikiwemo mashati ya kiume na suruali zilizopangiliwa kwenye makabati kadhaa.

Duka kubwa na la kifahari linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo fulana, masweta, suruali za kiume, za kike na watoto huku likijawa na wateja mbalimbali.

Duka kubwa na la kisasa, lililosheheni bidhaa mbalimbali, ikiwemo: nguo za kiume, mashati, makoti, suruali, pamoja na mabegi. Wateja wakisubiriwa kufanya manunuzi.

Duka kubwa la wazi lenye taa wa mwanga mweupe za umeme linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo mabegi, pochi na viatu, likitamalaki kwa wateja kadha wa kadha kufanya manunuzi.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali mabegi, mikoba, viatu, vilivyowekwa kwenye masanduku ya rangi ya kahawia, wateja wakiwepo kufanya manunuzi.

Duka kubwa na la kisasa lenye kuuza bidhaa mbalimbali lina milango miwili ya geti iliyo kuwa wazi, juu yake kuna maandishi mapana yenye rangi ya ukijani kibichi.

Duka kubwa la kisasa lenye mwanga mkali, lililopangiliwa kwa makabati yenye bidhaa za majumbani zinazosubiri wateja kununua.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa kwenye makabati yenye mfumo wa ngazingazi, likiwa na wateja kadhaa pembeni kukiwa na jokofu linalouza bidhaa ya vinywaji.

Duka kubwa la marumaru lenye makabati yanayohifadhi bidhaa mbalimbali za matumizi kwa binadamu, yanayosubiri wateja kununua bidhaa hizo zenye taa wenye mwanga mkali.

Duka kubwa na la kisasa zenye nafaka na matunda zilizowekwa kwenye makabati ya ngazingazi zenye rangi ya kijani kibichi.

Duka kubwa la kisasa likiuza bidhaa mbalimbali ikiwemo vimininika, zikipangwa kwenye makabati ya ngazingazi; mwanga mkali ukitamalaki humo.